Mimea ya kijani kibichi ukiwa imepandwa kwa mfumo wa haidroponiki, mizizi yake ikiwa wazi na kuelekea kwenye maji yaliyotirorirka chini. Mfumo huu wa kilimo kisicho na udongo unaonyesha mbinu ya kisasa na uwezekano wa kukuza mimea kwa ufanisi. Hali hii inaweza kuwa suluhisho la kilimo endelevu hasa katika maeneo yenye ukame au nafasi ndogo.

Mimea miwili mikubwa ya saladi au mboga nyingine yenye majani imekuzwa kwenye mfumo rahisi wa hydroponics mfumo huo unajumuisha chombo jeusi cha kukuza mimea kilichowekwa kwenye fremu ya mbao na ndoo nyeupe chini Lao ambao labda hutumika kama hifadhi ya maji na virutubisho. Hii inaonyesha njia rahisi maendelevyo ya kilimo mboga nyumbani hata kwa nafasi ndogo.

Mizizi ya mimea imejitokeza nje ya vyombo vieupe, ikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponic . Majani mabichi yanachipuka kutoka kwenye mimea, ikionyesha ukuaji mzuri. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo, labda unatumika katika bustani au shamba la biashara.

Katika mpangilio wa kilimo cha hydroponic , mimea ya lettuce inakua vizuri kwenye mabomba meupe yenye matundu. Kifaa cha kupimia kinaonekana kimetandikwa juu kikifuatilia hali ya mimea. Mwangaza wa kutosha unaangazia mfumo mzima, na kuufanya uonekane unafaa kwa kilimo cha kisasa.

Mimea safi yenye majani mabichi inakua katika mfumo wa haidroponik ndani ya chafu, mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyo na udongo, mfumo huu wa kilimo cha kisasa unaruhusu uzalishaji wa mazao katika mazingira yaliyodhibitiwa nchini Kenya.

Mimea miwili mikubwa ya mboga za majani inakua kwenye mfumo wa kilimo cha hydroponics . Mfumo huu una sufuria nyeusi uliowekwa juu ya stendi ya mbao, na ndoo nyeupe chini yake. Bomba linaonekana kuunganisha sufuria na ndoo, ikionyesha mzunguko wa maji.

Mimea midogo inakua kwenye mabomba meupe, kila mmea ukitoka kwenye shimo lililokatwa na karatasi ya kijani. Hii inaashiria mfumo wa kilimo kisicho na udongo ambapo mimea hupata virutubisho kutoka kwa maji. Jua linaonekana kuangaza mimea ikionyesha mazingira yenye afya ya ukuaji.

Shamba la kisasa la kilimo cha hydroponic linaonyesha mimea mingi ya kijani kibichi ikiwa katika mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu wa wima unatumia nafasi ndogo na maji kidogo ikionyesha ufanisi katika kilimo.

Mimea midogo iliyopandwa kwa kutumia mfumo wa hydroponics . Miche hii michanga imekaa ndani ya vikombe vyeusi vilivyowekwa kwenye mabomba meupe, yakionyesha ukuaji wa mimea bila udongo. Nyuma , muundo wa chafu unaonekana na nyenzo za kijani kibichi, ikipendekeza mazingira yaliyodhibitiwa na kilimo.

Mashamba ya ndani yanaonekana yakiwa na mimea iliyopandwa kwenye rafu zenye viwango mbalimbali. Mwangaza umewekwa juu ya kila kiwango, ukitoa nuru muhimu kwa ukuaji wa mimea. Mfumo huu unaashiria kilimo cha kisasa kinachoruhusu uzalishaji wa mazao safi bila kujali hali ya hewa ya nje.

Bustani ndogo iliyopangwa vizuri; inaonekana ikiwa na mimea iliyopandwa kwenye vyombo vyeusi. Baadhi ya vyombo vimejaa maji, vikiashiria mfumo wa umwagiliaji au matumizi ya maji ya mvua. Paipu ya kijani imezunguka chini, ikionyesha matumizi ya umwagiliaji wa matone au mfumo mwingine wa kumwagilia mimea.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu kubwa akichunguza mimea ya stroberi iliyopandwa kwenye safu. Anaonekana akishika au kuchunguza tunda huku udongo ukiwaza katikati ya safu za mimea. Hii inaashiria kilimo cha kisasa cha stroberi, labda nchini Kenya.

Mwanmke ameshika tray iliyojaa miche michanga na mimea ndani ya chafu kubwa. Mazingira ya chafu yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri yakiashiria operesheni ya kilimo makini..

Vichwa vinne vya bomba vyeupe viimepangwa wima, kila kimoja kikiwa na mashimo mengi yaliyomoza mimea michanga. Maji na virutubisho huenda juu kupitia mabomba na kuteremka, ikionyesha njia bunifu ya ukuzaji mimea.

Mashamba ya mboga yamepangwa kwa ustadi ndani ya chafu yakitumia mfumo wa kilimo maji. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyohitaji udongo inayolenga uzalishaji bora na endelevu.

Safu kadhaa za mabomba meupe zimepangwa kwa usawa zikiwa zimejaa mimea mbalimbali yenye majani mabichi. Mimea hiyo inakua kwa afya ikionyesha mfuo wa kilimo wa kisasa. Hali hii inaweza kuwasilisha bustani ya kisasa au mradi wa kilimo endelevu.

Wafanyikazi wanashughulikia nyanya zilizopangwa kwenye mistari ya uzalishaji wakiwa wamevaa glovu kwa usafi. Nyanya hizo zimewekwa kwa uangalifu kwenye treli za kijani kibichi na kuwekwa kwenye mikanda inayosonga. Eneo la kazi linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri.

Shamba la kisasa lenye ng'ombe wengi weusi na weupe wa maziwa, wamepangwa kwenye mabanda wakilishwa. Huu ni mfumo wa kisasa wa ufugaji ng'ombe.

Nyumba kadhaa nyeupe zimejengwa mfululizo kwenye bonde lenye mteremko mkali. Zimefunikwa kwa plastiki nyeupe, ikionyesha kuwa hizi ni vitauili vya kisasa vya kilimo. Hii inaweza kuashiria maendeleo katika sekta ya kilimo nchini Kenya ambapo kilimo cha kisasa kinafanyika hata katika maeneo yenye mazingira magumu.

Mazingira ya ndani ya banda la kuku yamejaa kuku wengi sana. Vifaa vya kulishia na kunyeshea zimetundikwa kutoka juu vikiwa vimetawanyika kati ya kuku. Taa zinatoa mwangaza wa kutosha kwenye banda lote na kuangazia kuku weupe.

Wanaume wawili wapo ndani ya chafu kubwa wakiangalia mimea iliyopandwa kwa safu ndefu. Mimea hiyo imefungwa na kamba nyeupe inayoinuka hadi juu ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo . Huenda wanafanya ukaguzi wa mimea au shughuli za utunzaji wa mazao.

Ardhi pana ya nanasi zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu chini ya jua kali. Kila nanasi inakua juu ya mmea wake ikiwa na majani marefu yenye ncha kali. Usuli inaonyesha anga la samawati na baadhi ya miti mbali, ikionyesha mandhari ya kilimo.

Mistari miwili mirefu ya mapanda ya kuku inapangwa kwa mpangilio na kuku wengine wakiwa ndani ya vipindi vya, njia pana ya udongo imeachwa katikati ya mapanda ikionyesha mazingira safi na enye mpangilio wa shamba la kuku. Hii inaonyesha mfugaji wa kuku wa kisasa huku kwa ajili ya uzalishaji ya wanyama au mayai.

Ngombe kadhaa wenye rangi nyeupe na kahawia na mmoja mweusi na mweupe, wanakula kutoka kwenye kitalu. Wengine wanakula kwa makini huku wengine wakiangalia juu wakionyesha udadisi wao, hii ni taswira ya kawaida ya ngombe katika zizi.

Uwanja pana wa aridhi linalimwa na trekta ya kijani, ikifwatiwa na mtu anayeonekana akifanya kazi ya kulima shamba. Aridhi iliolimwa ina rangi ya udongo mwekundu ikionyesha udongo wenye rutuba, huku angaa likiwa na mawingu meupe. Shughuli hii inaashiria maandalizi ya kilimo labda kwa ajili ya mzimu mpya wa kupanda inchini Kenya.

Katika shamba kubwa la mizabibu, trakta nyekundu ya zamani imesimama mbele, ikiashiria kazi ngumu ya kilimo. Maji na vinanda vya kijani kibichi vimepangwa kwa safu ndefu vikienea hadi vilima vilivyo kwa mbali chini ya anga la mawingu. Mandhari hii inawakilisha uhusiano kati ya teknolojia ya zamani na kilimo endelevu katika mazingira ya asili.

Shamba la nyanya ndani ya chafu linaonyesha mimea mirefu iliyojaa matunda ya kijani kibichi na baadhi yaliyoiva mekundu. Mimea imepangiliwa katikati mistari miwili mirefu yenye njia ya udongo katikati , ikionyesha ukuaji bora wa zao hili. Hii inaashiria mazingira yanayodhibitiwa kwa klimo bora cha nyanya.

Kikundi cha wakulima wanawake wakifanya wakifanya kazi kwa bidii shambani kwa kibanda au kuvuna mazao. Mimea michanga labda maharagwe au mboga zingine zimeitoshwa kwa safu nadhifu ikionyesha kilimo cha kitaalam.

Shamba la migomba lenye ndizi nyingi zisizoiva zikining'inia kutoka kwenye miti yenye nguvu. Mistari ya migomba inaonekana ikinyoosha mbali ikionyesha uzalishaji mkubwa wa mazao. Ardhini chini ya migomba inaonekana kuwa kavu, labda ikisubiri umwagiliaji au mvua.

Shamba la nyanya lenye mimea iliyojaa matunda. Baadhi ya nyanya zimeiva na kuwa nyekundu huku zingine zikiwa bado mbichi na za kijani. Udongo umefunikwa na majani makavu yakionyesha mbinu ya kilimo bora.

Onyesho la kazi za kiwandani. Hapa limejaa market ya nyanya zilizokomaa zikisafirishwa kwenye mikata. Baadhi ya nyanya zimeiva kabisa na zingine bado zina rangi ya machungwa zikionyesha mchakato wa kuchagua na kupanga. Mandhari inaashiria kiwanda cha usindikaji wa chakula.

Shamba kubwa limejaa kabeji zilizo nawiri zikipangwa kwa mistari mirefu kila kabeji ina majani mapana ya kijani kibichi yaliyo kunja vizuri nyuma ya shamba kuna miti mirefu ikitoa kivuli na milima inayo onekana kwa mbali.

Shamba kubwa la migomba linaonekana likinyoosha mbele, likiwa na majani ya kijani kibichi yenye kuvutia. Baadhi ya migomba imefunikwa na ngavu za samawati, labda kwa ajili ya kuilinda au kudhibiti wadudu. Kando ya shamba hilo kuna ardhi iliyolimwa, ikionyesha kuwa shughuli za kilimo zinaendelea kikamilifu.

Ndani ya chafu, mimea mengi ya kijani kibichi imepandwa kwa safu nadhifu, ikionyesha mbinu za kisasa za kilimo. Nuru inamiminika kupitia paa la wazi, ikichomea ukuaji wa mazao hayo. Hali hii inajenga mazingira bora kwa mimea kustawi, bila kujali hali ya hewa ya nje.

Nyanya nyingi zinasafirishwa kwenye mshipi wa kusafirisha zikionyesha mchakato wa kuchagua au kubagua katika uwanda cha ushindikaji. Kwa mbali, mtu aliyevalia sare nyekundu anaonekana akisimamia mchakato huo akisisitiza shughuli za kilimo kikubwa.

Mikono inamwaga vitunguu vingi vya zambarau kutoka kwenye rundo kubwa kwenye kopo la samawati. Vitunguu vilivyosagwa vimetapakaa chini ,ikionyesha mavuno mengi au mchakato wa ufungaji. Hali hii inaonyesha shughuli ya kilimo au biashara, inayohusisha mazao ya vitunguu.

Trekta ya kijani kibichi na manjano inalima shamba kubwa lenye udongo mweusi, ikionyesha maandalizi ya kilimo. Udongo ulioinuliwa na jembe unaonyesha shughuli ya kazi shambani, huku anga ikiwa wazi kwa mbali. Picha hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Kuku wengi wa rangi ya kahawia wamekusanyika katika banda kubwa. Baadhi wanakula kutoka kwenye vyombo vya samawati. Wamesongamana sana wakijaza sakafu yote inayoonekana huku baadhi ya nguzo za banda zikionekana nyuma. Hali hii inaashiria ufugaji wa kuku wa kibiashara. Labda kwa ajili ya mayai au nyama.

Shamba kubwa la kijani kibichi linaonekana likinyunyuziwa maji na mifumo kadhaa ya umwagiliaji, ikitupa maji kwa nguvu angani. Safu ndefu za mazao zimepangwa vizuri zikionyesha kilimo cha kisasa na tija. Mazingira ya milima au vilima yaliyofunikwa na mimea yanaonekana nyuma, yakionyesha uzuri wa mandhari.

Kuna bustani kubwa ya mimea yenye majani mabichi yaliyostawi vizuri. Vichwa vya kunyunyizia maji vinafanya kazi vikinyunyizia matone ya maji yanayong'aa kwenye jua. Hali hii innaonyesha shamba lililonyunyiziwa maji kwa uangalifu.

Mimea michanga ikiota kwenye udongo ikiwa imepangiliwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi huku mirija nyeusi ikionyesha kando ya kila safu, ikitoa maji moja wa moja kwenye mimea. Mazingira ya chafu yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa mimea hii inalimwa katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Katika shamba hili, mimea midogo imepandwa kwa safu nadhifu. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone unaonekana ukiwa umewekwa kando ya kila mstari wa mimea. Udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi huku mfumo huo ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, kati ya mistari hio kuna mifereji iliyojaa maji yanayotiririka yakionyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji, hali hii inaashiria kilimo cha kisasa na endelevu ambapo maji hutumika kwa ufanisi kukuza mazao.

Mashamba yenye bustani zilizopandwa vizuri, zinaonekana zikiwa na mimea michanga iliyopangwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi, ikipitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Muundo wa paa la kupandisha mimea unaashria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Shamba kubwa la kijani linanawiri mimea midogo ikiwa imepandwa kwa safu nadhifu. Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha maji kando ya kila mstari kuhakikisha unyevu unaifikia moja kwa moja mimea.

Shamba lililoandaliwa limenyooshwa likiwa na mistari mirefu ya bomba la umwagiliaji wa matone. Udongo mwekundu unaonyesha utayarishaji wa kupanda mazao. Upande wa kulia kuna mkanda wa bomba la umwagiliaji na viungio ukiwa tayari kutumika kwa ajili ya kilimo.

Shamba kubwa linaonekana likinyeshwa maji kwa kutumia mifereji, huku mimea ikiwa imepandwa kwa mistari mirefu. Maji yanatiririka taratibu kati ya mistari ya mimea yakihakikisha udongo unaloa vizuri. Mfumo huo wa umwagiliaji unaonekana kua na ufanisi mkubwa katika kuhakikisha mimea unapata unyevu wa kutosha.

Shamba limeandaliwa vizuri likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umebuniwa kwa uangalifu. Mabomba meusi na meupe yakipita katikati ya mimea. Mwangaza wa jua unashuka juu ya shamba, kuashiria mwanzo mpya wa ukuaji na umezeano wa mavuno mazuri.

Mimea michanga ikiwa imepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Mfumo wa matone ya maji umetumika kumwagilia mimea huku mabomba meusi yakipita katikati ya mistari ya mimea. Mimea inaonekana kustawi vizuri na ina majani mabichi.

Shamba lililolimwa linaonekana likinyunyuziwa maji na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi na ya samati yametandazwa arthini yakisambaza maji kwa mimea midogo. Kwa mbali barabara na baadhi ya magari yanaweza kuonekana yakionyesha shughuli za binadamu karibu na eneo hilo la kilimo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika shambani. Mabomba meupe yanasambaza maji kwa mabomba meusi madogo yanayofikia mimea. Mfumo huu husaidia kuhifadhi maji kwa kuyapeleka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea michanga.

Mashamba yaliyolimwa vizuri yanaonekana yakiwa na mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana katikati, likipitisha maji kwa mimea iliyopandwa. Udongo unaonekana kuwa na kokoto ndogo na mimea inachipuka vizuri, ikionyesha mwanzo wa msimu wa kilimo.

Shamba la mazao, likiwa na mimea michanga iliyopanda kwa mistari mirefu, huku mifereji ya maji, ikipita katikati ya mistari hiyo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone, pia unaonekana, ukiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Maji yanapita kwenye mifereji, ikionyesha umwagiliaji unaoendelea kwa ajili ya mimea.

Mimea michanga yenye majani mabichi inakua kwenye udongo wenye unyevunyevu. Bomba dogo la rangi nyeusi au umwagiliaji wa matone limepita karibu na mmea mkuu ikionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri na kuna mimea mingine iliyoko nyuma ikionyesha shamba au bustani ndogo.

Shamba linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, huku mabomba meusi yakiendesha kando ya safu za mimea midogo. Udongo ni mchanga na baadhi ya mimea inaonekana kuteseka kidogo. Vipande vya plastiki vimetandazwa kando ya safu, labda kuzuia magugu na kuhifadhi unyevu.

Shamba la vitunguu mirefu afya linaonekana limetandikwa mifumo ya mwagiliaji wa matone. Upande wa kushoto kuna duara dogo linaloonyesha mimea mingine ya kijani. Upande wa kulia kuna duara lingine dogo linaloonyesha bomba la umwagiliaji likitoa maji udongoni.